Shughuli za biashara zimenoga hapa sokoni. Wauzaji na wanunuzi ni wengi mno. Baadhi ya vyakula vinavyouzwa hapa ni matunda kama vile machungwa, mananasi, paipai, ndimu na pia matikitimaji.

Shughuli za biashara zinaendelezwa hapa. Maduka mbalimbali yanauza na kununua bidhaa tofauti. Mfano, huduma za kutoa na kuweka pesa kwenye simu kwa njia ya kidijitali, kuuza soda, unga wa ngano na pia wa ugali, vilevile mchele kutoka kampuni tofauti unapatikana hapa.

Shughuli za biashara zimenoga hapa, huduma za kutoa na kuweka pesa kwenye simu kupitia njia ya kidigitali zipo, maswala ya urembo pia hayajaachwa nyuma nywele zinatengenezwa.

Shughuli za biashara zinaendelezwa hapa. Mbele ya duka hili kuna maandishi pamoja na michoro ambayo inamuelekeza mnunuzi kila kitu kinachopatikana hapa mfano mkate, keki, mayai pamoja na maziwa. Pia nambari za simu za anayemiliki hapa zimeandikwa.

Shughuli za biashara zinaendelezwa hapa. Maduka mbalimbali yanauza na kununua bidhaa tofauti. Mfano, huduma za kutoa na kuweka pesa kwenye simu kwa njia ya kidijitali, kuuza vinywaji vya aina mbalimbali kama vile maji na soda.

Shughuli za biashara zimenoga hapa. Kuna duka mbili. Moja inauza bidhaa mbalimbali kama vile mipira, maji pamoja na soda. Isitoshe, huduma za kutoa na kuweka pesa kwa njia ya simu zinatolewa hapa. Kwa upande mwingine, wanaume watatu wameketi huku wakipiga gumzo.

Mazingira ni ya sokoni. Kuna bidhaa tofauti zinazochuzwa hapa ambazo ni matunda, kama vile ndizi, maembe, pamoja na avokado . Kuna wanawake wawili ambao wanauza hapa. Mnunuzi ni mwanaume mmoja ambaye anachagua matunda na kuyakagua.

Mazingira haya ni ya sokoni. Watu wengi ambao ni wanawake wanauza bidhaa mbalimbali kama vile ndizi. Kuna wanaonunua bidhaa hizi pia. Sehemu hii inashuhudia mvua kubwa sana kwa sababu, kuna wanaojikinga kwa kutumia miavuli. Maji na matope yametapakaa kote.

Hii ni sehemu ya biashara, juu ya jengo hili kuna mchoro wa ng'ombe. Hii ina maana kwamba maziwa pamoja na bidhaa zingine zinazotengenezwa kutokana na maziwa zinapatikana hapa. Mwanamke mmoja yupo hapa anataka kununua.

Shughuli za biashara zinaendelea hapa. Magari ya aina na rangi mbalimbali zimepangwa vizuri, ili iwe rahisi kwa anayenunua kuchagua. Zipo nyeusi, nyeupe na pia nyekundu.

Hii ni sehemu ya biashara, bidhaa mbalimbali zinauzwa hapa, ikiwemo mikoba, maji, soda, pipi pamoja na keki, isitoshe kuna bango la kijani kibichi lenye nambari maalum ya kuwasaidia wateja katika kutoa na kuweka pesa kwenye simu kwa njia ya kidijitali.

Hii ni sehemu ya biashara, kuna duka linalochuuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo maji, vilevile mlangoni kuna maandishi yanayoonyesha kwamba huduma za kutoa na kuweka pesa kwa njia ya kidijitali zinapeanwa hapa, kando yake pikipiki imeegeshwa.

Hii ni sehemu ya biashara. Samaki wa aina mbalimbali kama vile Tilapia, wanachomwa kwenye mafuta kisha wanapangwa vizuri wakiwasubiri wateja. Pia kuna samaki wabichi ambao bado hawajapikwa. Kuna uteo maalum wa kusaidia kuekea samaki wanapotolewa kwenye mafuta.

Shughuli za biashara zimenoga hapa. Wapo wauzaji na wanunuzi. Baadhi ya vyakula vinavyouzwa ni nyanya, vituguu, viazi pamoja na pilipili hoho. Kila mmoja ana kibanda chake cha kuuzia.

Hii ni sehemu ya biashara. Ndizi zimewekwa kwenye ndoo zikiwasubiri wanunuzi. Pia viazi vitamu vinauzwa hapa. Isitoshe, vitunguu vya majani pia vimepangwa vizuri kwenye kibanda, ili iwe rahisi kwa wateja kuchagua.

Shughuli za biashara zinaendelezwa hapa. Kuna duka mbili, moja inajishughulisha na kuweka na kutoa pesa kupitia njia ya simu, ya pili kuna kabati lililopangwa chupa za maji ambazo hazina chochote ndani. Zimepangwa kulingana na udogo na ukubwa wake. Mtu mmoja ameketi mbele ya vijumba hivi huku ameinamisha kichwa.

Watu wanne wa familia moja ambaye ni baba, mama na watoto wawili, msichana na mvulana wanatabasamu. Wana hawa wanakula chakula kilichowekwa kwenye vibakuli vyeupe. Pia kwenye meza kuna glesi iliyomiminwa sharubati.

Familia moja akiwemo baba, mama na mtoto mchanga wamejawa na tabasamu usoni. Mwanamke amembeba mwana mapajani. Amenyoosha kidole kuelekeza kwa tarakilishi, huku akiwaonyesha wazazi wake anachokiona pale.

Mazingira ni ya sokoni. Biashara inayoendelezwa hapa ni uuzaji na ununuzi wa mboga za majani. Mwanadada mmoja yuko hapa ili kupata bidhaa hii. Anahudumiwa na mwanamume aliyevalia kofia kichwani.

Shughuli za biashara zimenoga hapa. Wanunuzi ni wengi. Duka hili linauza maziwa. Muuzaji yupo ndani akihudumia wateja ambao wapo nje. Pia mapipa ya kuhifadhi maziwa yamewekwa nje.

Gari mbili nyeupe nyeusi zimesimama hapa. Wanaume wawili wanasalimiana kwa mikono. Aliyevalia suti pamoja na tai shingoni ameshika funguo za gari mkononi na anamkabithi mwenzake.

Shughuli za biashara zimenoga hapa. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa hapa ni vyakula kama vile ndizi za aina mbalimbali pamoja na mayai. Gunia zimetumika katika kutandika kibandani, ili nafasi ya kuweka ipatikane. Zimepangwa vizuri ili kuwavutia wateja.

Simu ya rununu imeshikwa mknoni mwa mtu mmoja. Kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe, ili kumwelekeza anayeitumia ikiwemo kutuma pesa, kutoa pesa, kununua salio, kulipia bidhaa, pia kuangalia akaunti yako.

Hapa ni sokoni, mavazi ya aina mbalimbali kama vile sweta na soksi yanauzwa hapa. Mwanamke mmoja amejifunga kanga kiunoni huku akiuza nguo hizi. Pia kuna watu watatu ambao wanachagua na kuchambua bidhaa hizi, mwanamke mmoja anapima nguo kwa kuivaa.

Hapa ni sokoni. Watu mbalimbali wanaendeleza biashara zao hapa. Wapo wanaouza viazi, ndizi malenge, maembe nyanya na vyakula vingine vingi. Sehemu hii imejaa watu. Jua linalowaka ni kali sana. Kuna anayetumia mwavuli kujikinga kutokana na miale ya jua mwingine naye amejifunika sweta kichwani.

Hii ni sehemu ya biashara. Bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri kama vile viazi, nduma na mboga za majani. Kuna mikebe maalum ya kumsaidia muuzaji katika vipimo vyake anapowauzia wateja.

Hii ni sehemu ya biashara. Bidhaa mbali mbali zinaunzwa na kunuuliwa ndaniya kibanda. Viazi, mahindi, ndizi, karoti, nyanya, ndimu pamoja na maembe ni baadhiya vyakula vinavyopatikana hapa.

Biashara ya duka inaendelezwa hapa. Bidhaa mbalimbali zinauzwa na kununuliwa ambazo ni soda za aina tofauti kama vile fanta, sprite na cocacola .Pia viazi pamoja na nyanya zapatikana hapa. Isitoshe huduma za mpesa zinapeanwa.

Hapa ni sokoni, hii ni kwa sababu sehemu hii imejaa watu wanawake kwa wanaume wanaouza na kununua bidhaa mbalimbali ambayo ni vyakula kama vile ndizi. Chini, kuna maji machafu ambayo yamejaa kote. Wanawake wawili wamebeba miavuli. Hii ina maana kwamba sehemu hii kuna nyesha mvua.

Biashara inayoendelezwa hapa ni milk ATM .Inajishughulisha na uuzaji na ununuzi wa maziwa. Anayehusika hapa ni mwanamume aliyevalia shati nyeupe. Anapima maziwa akitumia jagi na kikombe maalum. Kando yake kuna glesi anazozitumia kuwapimia wateja wake.

Shughuli za biashara zinaendelezwa hapa. Matunda mbalimbali kama vile maembe, machungwa pamoja na avokado, yamepangwa pamoja, ili iwe rahisi kwa mnunuzi kuchagua. Pia kuna karatasi za kuwafungia wateja bidhaa hizi.

Hii ni sehemu ya biashara. Kuna vibanda vilivyojengwa kwa mabati na fito. Bidhaa mbalimbali zinachuuzwa hapa. Mwanamke mmoja ameketi kwenye mtungi akiwa na kanga kiunoni. Viatu vya jinsia ya kike vimepangwa vizuri. Jamii ya wamaasai ndio waliobobea katika kutengeneza na pia kuuza viatu vya aina hii.

Shughuli za biashara zimenoga katika soko hili. Wapo wauzaji na wanunuzi wengi. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa hapa ni nguo na viatu vya wanaume vya kila aina kama vile vya ofisini na pia uwanjani. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kibanda chake akiwasubiri wanunuzi.

Hii ni sehemu ya biashara. Ndizi zilizoiva na zile mbichi zimening'inia. Pia kuna bidhaa kama vile pilipili hoho, nyanya, tangawizi pamoja na ndimu. Isitoshe, kuna kijikaratasi kinachoonyesha kwamba huduma ya kutoa, kupokea na kutuma pesa kwa njia ya simu zinatolewa hapa.